Hapa kuna mashine ya kuuza mayai, ina umbrella . Kuna magari mawili, moja ya rangi ya jeupe na ingine rangi ya kijivu. Unaeza kuona manguo ambayo yanauzwa.

Hii ni gari moja ambalo limeegeshwa kwa jumba moja ambapo unaweza kuwa na mataa, pia nyumba hili ni kubwa. Gari hili ni ya rangi jeupe dirisha ya mbele imefunguliwa.

Hii ni bango ya insurance ambayo 8.eqndikwa Jubilee insurance .picha hili Lina mwanadada mmoja ambaye ameshika mikono zake nacakiwa amefurahia.

Kuna mteja moja na mhudumu moja ambaye amevaa shati ya rangi ya jeupe na kwa hii duka unaweza kuona bango la milk shop pia unaweza kuona ndoo ya rangi ya samawati.

Hapa unaeza kuangalia magari hususan gari moja ambayo ni ya rangi ya kijivu ambayo imesimama kwenye unaweza kuangalia miti, kuna mti ambayo imekauka, unaweza kuangalia nyasi, kuna watu ambao wamesimama.

Hapa kuna simu ambayo inaonyesha app ya mpesa ambayo unaweza kuangalia pesa ambayo imesalia kuwa ni mia tano.

Haya ni magari ambayo yameegeshwa. Magari haya yameegeshwa kwa utaratibu na ustadi .Magari haya yanaangalia sehemu moja pia unaweza kuangalia mwangaza wa jua.

Hapa kuna picha. Hususan kuna bango ambalo lina picha ambayo imeandikwa health insurance . Kwenye bango hii unaweza kuangalia picha za watu watatu, baba, mama na mtoto ambao wamefurahia.

Hii ni gari ya kiasili ambayo ina mataa matatu ambayo yanaonekana. Gari hii ina sanduku, gari hii ni ya rangi ya kijivu. Kwenye usuli unaweza kuona mimea na maua. Kuna miti na pia unaweza kuona mlango.

Hili ni soko la kuuza chakula na nguo, unaweza kuangalia pilipili, unaweza kuangalia vitunguu na mboga kadhaa. Kuna mtu mmoja mhudumu au mteja ambaye anaonekana kufurahia.

Hii ni duka ambayo imeekewa bango la Mount Kenya Milk depot na watu wanne hapo nje, wawili wako kwenye dirisha inaonekana kuwa wananunua vitu. Kuna mtu mmoja amekaa chini na kuna mwanadada mmoja ambaye amevaa rinda ya nyeusi.

Hapa ni soko la kuuza matunda, waweza kuangalia matunda ambayo yanakaa manyanya nyanya hivi, unaweza kuangalia matikiti maji, unaweza kuangalia avokado, pia unaweza kuangalia ndoo, kuna wamama ambao wanauza matunda haya ambao wamekalia viti.

Hii ni duka la kuuza maziwa ambayo imeandikwa Yustina Milk kunauza maziwa freshi, unaweza kuangalia bango ambalo limechorwa ng'ombe, pia unaweza kuangalia milango ya rangi ya samawati ndani waweza kuangalia watu watatu, wawili wakiwa wameketi chini na mmoja akiwa amesimama.

Hapa kuna matunda kadhaa. Unaweza kuangalia hili kubwa la tikiti maji na ni jumla ya matunda sita . Kando unaweza kuangalia matundo ambayo yanakaa maembe.

Hiii ni pesa rasmi ya Kenya, hii ni pesa kubwa kabisa ambayo ni elfu moja. Imeandikwa Kenya. Inapicha ya rais mstaafu Jomo Kenyatta. Pia unaeza kuangalia picha ya gorofa kubwa ya KICC.

Hii ni simu ambayo imefunguliwa. Unaweza kuangalia icon ya rangi ya kijani kibichi pia huko chini imeandikwa SCAN QR .Hii ni app ya m-pesa.

Hii ni soko la kuuza matunda, unaweza kuangalia mahindi, unaweza kuangalia makarati pia unaweza kuangalia mahindi licha ya hayo, unaweza kuangalia mikebe ambayo haina kitu na pia kuna Wateja ambao wanajaribu kununua vitu.

Hii ni gari aina ya Nissan lina vioo mbili. Gari hii ni ya jeupe, lina magurudumu mawili ambayo yanaonekana. Kwenye ukuta unaweza kuona rangi tofauti tofauti lakini rangi ambayo inaonekana ni rangi ya kijivu.

Hii ni duka la mpesa kuna mteja mmoja ambaye anataka kumpelekea ndani, pia unaweza kuangalia ndoo na magari kutembea. Unaweza kuangalia curtain ya rangi ya samawati.

Hapa kuna gari ya jeusi unaweza kuangalia miti kwenye uzuri pia unaweza kuangalia milango miwili moja iko kando hapo ni ya rangi ya samawati na pia huko nyuma unaweza kuangalia mlango ambayo ni ya rangi jeusi na pia lekundu kando na hayo, unaweza kuangalia miti na nyumba.

Hii ni duka la kuuza nyama. Kuna wauza nyama, kadhaa. Kuna nyama ambazo zimewekwa kwenye usuli, zimewekwa juu. Na kuna nyama ambayo imewekwa ili mteja aangalie. Kando na hayo unaweza kuona mhudumu mmoja ambaye amevalia kofia ya jekundu.

Hii ni soko ambayo inauza matunda. Tunaweza kuangalia nyanya, pia kuna dania na vitunguu. Tunaweza kuangalia.

Hapa kuna gari aina ya auto , hii ni gari ya mercedes benz, taa yake imewashwa. Gari hii ni rangi ya nyeusi na pia unaweza kuangalia magari mengine ambayo yapo kwenye shule. Kwenye jumba hili unaweza kuangalia kioo.

Hii ni duka la kuuza vitu vya kiasili. Naweza kuangalia ngozi na vitu vingine kama sanamu, pia naweza kuangalia talanta mbali mbali kama vitu za ndovu.

Hapa kuna bango ambapo unaweza kuangalia mwanadada mmoja ambaye ameumia kwenye mkono. Mkono wake umetibiwa kwa kuwekewa kishikizi unaweza kuangalia kuwa ni maddison generall insurance .

Hii ni duka la kuuza vitu kama vile soda ambavyo viko kwenye kreti na vinywaji vingine kwenye friji. Unaweza kuangalia mteja mmoja ambaye anahudumiwa, duka hili ni la Mpesa, ne unaweza kuanglia meza na kuna kiti kwa umbali.

Hii ni duka la kuuza maziwa. Juu yake unaweza kuangalia bango ambayo imeandikwa Mount Kenya Milk Depot . Kuna milango miwili ya rangi ya samawati na duka hii inauza vitu kadhaa. Kuna mtu mmoja ambaye anaonekana amekata nywele. Hii ni nyumba ya gorofa.

Haya ni pesa rasmi za Kenya, kuna shilingi ya ishirini, kuna shilingi ya kumi ina rangi manjano, pesa haya ni mingi sana.

Hii ni jumba la kuegesha magari. Unaweza kuona magari kadhaa. Magari haya sana sana ina ni rangi ya nyeusi. Jumba hii nina taa mingi.

Hapa kuna gari moja ambayo inaonekana. Hii ni gari ya rangi ya kijivu. Hususan kuna magari mengine kama mengi za rangi ya nyeusi. Tunaweza kuangalia miti kadhaa. Wakati picha hii ilipigwa hakukuwa na mawingu. Kuna watu kadhaa ambao wanatembea. Pia unaweza kuangalia nyasi.

Hii ni bango la NTSA, National Transport and Saftey Authority , unaweza kuangalia maandishi ambayo yamaendikwa kwenye bango hili, chini yake imeandikwa eCitizen .

Soko la kuuza viatu . Viatu hivi vimepangwa kwa laini na kwenye boksi . Kuna mteja mmoja ambaye anatembea na ingine wakizurura.

Hii ni jumba la kuegesha magari. Kuna magari ya rangi tofauti tofauti. Kuna watu ambao wanatembea kwenye sakafu ya rangi jekundu pia kuna watu ambao wanaangalia magari haya. Jumba hii ni kubwa na unaweza kuona miangazo.

Kuna magari matatu na nyumba yenye bango ambalo halionekani vizuri. Kwenye sakafu tunaweza kuona mchoro lenye rangi ya manjano na jeusi.